Mwanamke anamsaidia msichana mdogo kusafisha mikono yake kwa kutumia dawa ya kuua vini . Mwanamke huyu anaming'inia dawa hiyo kutoka kwenye chupa ndogo mkononi mwa msichana. Wote wawili wamevaa barakoa na wamesimama mbele ya tenki kubwa jeusi la maji la jina roto lenye nembu ya UNICEF katika kituo cha uma cha kunawia mikono.

Sanduku jeupe na kijani linaonyesha maelezo ya chanjo ya MMR II kwa ajili ya surua, matumbwitumbwi na rubella ikitajwa kuwa ni chanjo hai. Pembeni ya sanduku kuna chupa mbili ndogo za dawa. Chupa moja ina ufuniko wa bluu na imeandikwa MMR II huku nyingine iko na ufuniko wa fedha na imeandikwa sterile diluent . Zimepangwa vizuri mbele ya sanduku.

Kwenye meza kuna msanyiko wa vipawa vya uganga wa kienyeji, ina viungo vya udongo umepangwa kwa ustadi na shanga za rangi nyekundu, nyeupe, na nyeusi. Mbele kabisa kuna kibuyu kilichopambwa manyoa ya shanga nyingine za rangi kikiwa ndani ya sinia, pia kuna chupa mbali mbali za dawa za unga na beseni jekundu.

Mtaalamu wa afya aliyevaa sare nyeupe na glovu antumia kifaa maalum kusfisha sikio la mwanamke mzee aliyevaa kitambaa cha buluu kichwani. Mwanamke huyo anaonekana akifumbia macho yake huku mtaaluma akionekana makini sana. Muuguzi mwingine amevalia shati jeupe na rangi ya chungwa amesimama karibu wote wakiwa chini ya hema na kitambaa cha buluu na nyeupe nyuma.

Dakitari wa meno amevalia sare ya bluu, miwani maalumu na glovu za bluu, amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Dakitari ameshika vifaa vya meno na kuna matone ya damu kwenye glovu yake . Mgonjwa amefungua mdomo wake akionekana akipokea matibabu. Ukuta wa jumba una rangi ya kijani na nyeupe, vifaa vingine vya meno viko karibu.

Mwanaume kijana anafanya mazoezi ya mikono kwenye machine maalum ya mazoezi . Ameketi na anasukuma vijito kwa mviringo vya buluu akionyeha bidii na afya . Mhudumu wa afya anasimama nyuma yake akimhudumia katika mazingira inayofqnana na chumba cha mvingo katika hospitalini.

Mwanamke amevalia barakoa ya manjano fulana ya zambarau na sketi yenye michoro ya dhahabu na kahawia. Ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia kilichowekwa nje. Kituo hicho kina tangi la maji jeusi lenye nembo ya UNICEF . Mtoto mdogo amesimama mbele akitazama kituo hicho cha kunawia. Nyuma yao kuna vibanda vidogo na miti ikionyesha mazingira ya jamii.

Safu ya chupa ndogo za kioo zenye ufuniko wa manjano zimesimama wima. Zikiwa zimejaa unga mweupe. Kila chupa kina kibandiko cha maandishi Vicina Febre Amarela . Kwa mabago na atenuada na Five Doses . Nikimaanisha chanjo ya homa ya manjano. Yenye kuhifadhiwa kwenye dozi tano. Nambari za mfululizo zinaonekana kwenye vifuniko. Kwa nyuma kuna rangi ya kijani na chungwa zinazong'aa.

Katika mtaa wa mabanda mafuriko makubwa yamezingira nyumba zilizojengwa kwa mabati. Watu wawili wanatembea kwa shida kwenye maji machafu ya rangi yaliyofika hadi kiunoni. Samani zilizovunjika na vipusi vinaekea kwenye maji na nguo zimeloa kwenye roshani. Hali hii inaonyesha uharibifu mkubwa na mazingira magumu ya maisha.

Daktari wa macho, amevalia shati nyeupe na barakoa ya buluu, anachunguza macho ya mwanamke aliyeketi mbele ya mashine kubwa nyeupe, ya uchunguzi wa macho, mwanamke huyu amevalia sweta nyeupe na jezi, akiwa ameweka kidevu mapaja ya uso wake kwenye sehemu maalum kwenye mashine hio, daktari anaonekana makini, akishika vifaa vya mashine, nyuma kuna mabango ya matibabu na vifaa vingine vya hospitalini.

Wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia suti kamili nyeupe za kujikinga na barakoa, wanafanya usafi wakiwa ndani ya ofisi, mmoja anavuta kaunta na kitambaa cha njano, huku mwingine akitumia kitambaa kunyunyizia dawa, kusafisha eneo la kusubiria, mazingira ya kisasa yanaonyesha umuhimu wa usafi na usalama.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR ambayo ni kinga dhidi ya surwa ambacho bimbwi na rubella imewekwa juu ya fomu ya maelezo ya chanjo. Karatasi hiyo ya rangi ya chungwa, inauliza kwa nini upate chanjo. Labda kwenye chupa inaonyesha kuwa, imekwisha muda wake wa mwaka elfu mbili kumi na sita. Kisanduku cha chanjo hicho kinaonekana kwa nyuma.

Daktari wa macho amevalia koti jeupe la maabara na tuna mashini kubwa nyeupe kuchunguza macho ya mwanamke kwenye kiti mbele yake. Mwanamke huyo ameeka kidevu chake kwenye sehemu maalum ya mashini. Daktari anaonekana makini akiangalia ndani ya mashini. Kwa nyuma kuna ukuta mwekundu uliokua na mapazia na rafu yenye vitu.

Katika cliniki ya meno daktari wakivalia Sare za blue za kazi kwa kua na barakoa wakimhudumia mgonjwa wa kiume. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu akiwa amevalia miwani ya Machungwa na kujikinga pia anaonekana akimpa maelekezo au kufanya uchunguzi katika mazingira maalum ya usafi.

Jengo la choo cha umma lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na paa la rangi ya manjano na kijani, limesimama katikati ya nyasi ya kijani kibichi. Bango lenye maandishi Public toilet linaonekana juu ya jengo. Mwanaume amevalia shati lenye miraba mieusi na mieupe anaonekana akiingia ndani ya choo. Kwa nyuma kuna miti mirefu na jengo refu la ghorofa.

Mwanamke amevalia sare ta buluu, na barakoa ya buluu usoni, akishika chupa ndogo ya dawa na sindano, anaonekana akijiandaa kwa ajili ya chanjo, nyuma yake, kuna kundi la watu waliovalia barakoa, wakitembea au kusubiri. Jengo lenye rangi ya machungwa, inaonekana kwa mbali, mazingira yanaonekana kuwa, kituo cha chanjo, cha nje.

Mtaalam amevalia suti nyeupe ya kinga, barakoa kubwa nyeusi, na glovu za kijani, akipuliza dawa kwenye sinki la jikoni, anashika kijiti kirefu cha kupulizia chenye ncha ya manjano , nyuma yake kuna ukuta wa matofali naa arafu zenye vifaa vya jikoni, inaonekana anafanya kazi kwa kudhibiti wadudu, au usafi maalumbwa kiaina.

Mandhari kama ya jangwa inaonyeshwa ikiwa na mawe mengi ya rangi ya kahawia na miamba iliyokauka. Mti mmoja pekee ukiwa na majani umesimama katikati ya eneo hilo. Milima ya mbali inaonekana nyuma ya upeo. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa kavu ina jua.

Daktari wa meno aliyevaa sare nyekundu na barakoa anatoa elimu ya afya ya kinywa, anatumia mfano wa meno na mswaki kumuonyesha mwanamke aliyevaa hijabu ya kijani jinsi ya kusafisha meno kwa usahihi. Watu wawili wanaonekana kuwa na makini wakati wa maelezo haya ya kiafya.

Muuguzi amevaa sare ya blu na stethoskopu anafunga kitambaa cheupe chenye nukta nyekundu kumzunguka mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali kinachomsika . Anaonekana makini na kwa upole akimtunza mtoto huyu . Nyuma yao kuna mashini kubwa za matibabu ,sinki na vifaa vingine vya hospitali . Taa zinang'aa kutoka juu na mapazia yenye michoro yanaonekana.

Mwanume amevalia shati la kitamaduni na shati jeupe ambapo ameketi kwenye kiti cha mbao nje, huku akipimwa joyo la mwili na mtaalamu wa afya aliyevaa vesti ya buluu na barakoa, mtaalam huyu anatumia kifaa cha kupimia joto kisichogusa, mtaalamu mwngine amevalia kofia na vesti ya buluu, anashughulikia na vifaa vingine vya kimatibabu, nyuma yao kuna vibanda vya rangi ya kahawia, na udongo mwekundu, anga lina mawingu meupe.

Mikono ya mhudumu wa afya iliyovaa glavu nyeupe za mpira na gauni la njano la kujikinga inashika kwa upole mikono ya mgonjwa. Mikono ya mgonjwa inaonekana kuwa na vidonda na imekakamaa ikionyesha hali ya ugonjwa. Kitendo hiki kinaonyesha utoaji wa huduma wa huruma na faraja hospitalini.

Katika kliniki ya meno ya mda daktari amevaa barakoa, miwani ya maalum ya taa na glovu ya matibabu mgonhwa akiwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu huku daktari akitumia vifaa vyake kufanya uchunguzi waiwani. Chumba kinaoneka kama ukumbi uliogeuzwa kuwa klinikibkukiwa na vitanda na meza kwa nyuma.

Mkono unashika sindano ndogo ulioingizwa kwenye chupa hii yenye dawa yenye mfuniko wa buluu na kiminiko cha rangi ya chungwa. Kwa nyuma kuna kisanduku cha chanjo iliyo na maandishi, measles, mumps and rubella virus vaccine live. Chini ya sanduku chupa ndogo tatu za chanjo za rangi ya buluu, zimepangwa. Vifaa vyote vinaonekana vikiwa kwenye maabara au mazingira ya matibabu.

Mhuguzi mwanamke yeye anasafisha ringo penye mistari ya buluu anaonekana kushika mkono ya mgonjwa. Anatumia kifaa kidogo kuchukua sampuli ya damu kutoka kidole. Mgonjwa amevaa nguo nyeupe yenye maua ya rangi ya machungwa na pete za duara masikioni. Watu wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki.

Tunaona chupa ndogo ya chanjo ya matibabu iliyoandikwa MMR, Measles Mumps Rubella Vaccine , na single dose . Chanjo hiyo ni kioevu cha rangi ya dhahabu hafifu ndani yake. Pembeni yake, kuna sindano zilizowekwa tayari kwa matumizi, na zimeunganishwa na vifuniko vya sindano vya rangi ya chungwa na njano. Nyuma kidogo, chupa zingine za chanjo na vifaa vya matibabu vinaonekana vikififia.

Sanduku la dawa linaonekana likiwa limefungwa, likiwa na maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi, maandishi makuu yanasomeka azithromicin miligramu miatano na mizizi pia miligramu mia tano, kwenye sanduku pia kuna neno sifal kifungishio cha vindonge vitatu vya rangi nyeupe, bidhaa hii inaonekana ikiwa imewekwa kwenye mandhari nyeupe.

Chupa nyeupe ya dawa ya asili imewekwa juu ya meza ya mbao label yake ina picha ya tenzi ndume inaeleza kuwa ni dawa ya tenzi dume ya kupanuka na ina asili ya asilimia mia moja jina la dawa ni gathutrune nyuma kuna bango ya mpesa msimbo wa QR .

Katika chumba cha matibabu ya meno, daktari mwanaume anainama akimtibu mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto. Daktari amevaa kofia ya blue , barakoa, miwani ya manjano na nguo ya blue ya upasuaji juu ya shati ya miraba. Anaonekana akitumia vifaa vya meno kumtibu mtoto. Nyuma ya daktari huyo, daktari mwingine wa kike anasimama akisubiri akiwa amevalia sare ya kijani manjano na barakoa.

Jengo linawaka moto mkali wa kutisha. Miale mikubwa ya moto ya rangi ya chungwa inateketeza kabisa paa la bati na kuta zake. Mto huu mkubwa unaharibu jengo lote na moshi mzito unaonekana kupaa hewani katika tukio la kusikitisha na lenye hasara kubwa.

Mwanaume mwenye shati jeupe amesimama mbele ya darasa iliyojaa watoto, akifundisha. Watoto wameketi kwenye madawati ambao kila mmoja akiwa na bango ndogo na kitabu mbele yake. Kwenye ukuta wa nyuma kuna bango mkubwa wenye rangi ya bluu na manjano. Mwanga wa jua umeingia kupitia madirisha. Darasa linaonekana kuwa mahali pa kujifunza, lenye shughuli mingi.

Tunaona mtaalam wa afya akiwa amevaa fulana ya manjano na kofia ya kujikinga uso akimhudumia mtoto mchanga alishikiliwa na mwanamke. Mwanamke huyo amevalia koti jeusi na barakoa. Watu wengine baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za manjano wanaonekana nyuma.

Wanawake wawili wanatoa maji machafu kutoka kwa nyumba , mwanamke wa kwanza amevalia fulana ya bluu na suruali ya jinsi anatumia ndoo kufyonza maji, mwanamke wa pili amevaa fulana nyeusi na sketi pia amevaa barakoa anatumia chombo cheupe kusanya maji hayo, wanafanya kazi hii katika mazingira magumu yaliyojaa matope yana maji na kuna lango ya chuma wazi nyuma yao.

Tunaona mtu aliyevaa mavazi ambayo ni ya kujikinga, ikowemo suti ya buluu iliyokolea, gesi nyeupe na miwani ya usalama, ameshikilia makopo mawili makubwa ya plastiki yenye vishikizo, kopo moja ni ya rangi ya njano lina alama ya fomu na mifupa ilivovuka, ikionyesha sumu, au hatari, kopo jingine lina rangi ya buluu na lina alama ya fomu na mifupa iliyovuka, likionekana mtu huyu yuko kaitika sehemu ya viwandani au sehemu ya kuhifadhi kemikali.

Tunaona muuguzi wa kike akiwa amevalia koti jeupe akimpa mtoto mchanga chanjo, mtoto huyo anashikiliwa na mama yake ambaye ameketi karibu na muuguzi, wote wanaangalia mtoto kwa umakini wakati wa utaratibu wa chanjo, nyuma yao kuna chati za matibabu na vifaa vingine vya kliniki.

Hii ni safu ya vifunganisho vya dawa zikiwa na nembo na majina mbalimbali kama Magnesium Max, Benoprotect, Stress Care Max, Liver Max. Kila kifunganisho kina rangi tofauti na mchoro wa kipekee unaowakilisha afya au sehemu ya mwili iliyolengwa. Vifunganisho hivi vimepangwa kwa umaridadi juu ya mandhari nyeupe safi.

Tunaona chupa ndogo ya kioo yenye chanjo ya MMR ikiwa imesimama wima juu ya sehemu yenye rangi ya buluu hafifu. Chupa hio ina kifuniko cha rangi ya manjano na lebo nyeupe yenye maelezo ya chanjo na ujazo wa mililita ishirini. Nyuma ya chupa hio kuna sindano tupu ya plastiki iliolala ikiwa tayari kwa matumizi.

Ndani ya chumba ya matibabu ya meno, madaktari wawili wa kike waliovalia makoti meupe na barakwa wanahudumia mgonjwa aliye kwenye kiti maalum. Wote wawili wameinama kwa makini juu ya mgonjwa wakitumia vifaa vyenye mwanga na vifaa vingine vya kidaktari wakifanya uchunguzi kinywani. Kwenye meza iliyo karibu kuna tray ya chuma iliyo na vifaa vingine vya tiba.

Juani kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa juu ya kitambaa chenye muundo wa rangi tofauti tofauti. Inaonekana ni kama ni dawa za asili au za kienyeji. Vitu hivyo ni pamoja na mizizi, mimea iliyokaushwa na baadhi ya matunda mabichi. Vitu vimepangwa vizuri vikiwa katika mafungu tofauti. Eneo lote linaonekana ni kama uuzaji wa dawa za asili au mimea ya kienyeji.

Katika kambi ya afya iliyojaa watu, daktari aliyevaa koti jeupe na taya ya kichwa anamhudumia mgonjwa wa kike. Ameketi mbele yake kwenye meza akitumia kifaa cha chuma na ishara ya mikono kumweleza jambo. Mwanamke huyo anamsikiliza kwa makini huku watu wengine wakisubiri huduma kwa nyuma.

Tunaona wanawake wawili, mmoja akiwa mtaalamu akiwa amevalia koti jeupe la daktari na kilemba cha kijani. Anamywesha mtoto nguo zake labda akichunguza ama akijiandaa kumpa chanjo. Mama wa mtoto akiwa amevalia kilemba cha rangi ya blue ameketi akimshikilia mtoto huyo anayeonekana kulia. Mandhari ya nyuma Yao inaonekana kuwa ya cliniki au kituo cha afya.

Tunaona muuguzi wa kike akiwa amevalia sare nyeupe na sketi ya buluu iliyokolea akimhudumia mtoto mchanga aliyeshikiwa na mwanamke mwingine ambaye amevaa fulana ya rangi ya machungwa na kuonekana akimyoosha mtoto huyo kwa kumlaza kifua. Muuguzi anaoneka kumchunguza mtoto au kumpea matone ya dawa. Nyuma yao kuna chombo kikubwa cha bluu labda cha kuhifadhia chanjo

Chupa ndogo ya kioo chenye funiko ya buluu na kijani imesimama wima ikiwa na kimiminika cheupe ndani. Kwenye chupa hiyo kuna kibandiko chenye maandishi yanayoonyesha kuwa ni dozi moja ya chanjo ya measles, mumps, rubella virus vaccine . Pia inaitwa kama MMR I I . Nyuma ya chupa kuna sanduku la chanjo lenye rangi ya kijani kibichi.

Daktari mmoja aliyevaa koti jeupe na nguo nyeusi ndani amesimama karibu na kifaa cha kupumua katika chumba cha hospitali. Anaangalia kifaa hicho huku mkono wake mmoja ukiwa umenyooka kuelekea sehemu ya kijani cha kifaa hicho cha matibabu. Vitanda viwili vya wagonjwa vimefunikwa kwa shuka nyeupe. Mapazia yenye muundo yamefungwa upande wa kulia na vifaa vingine vya matibabu viko karibu na ukuta.

Chupa moja ya dawa iliandikwa kwa herufi nyeusi. We don't give a card very big kwa matibabu ya maambukizi kwenye njia ya mkojo na nambari ya usajili. Chupa hii nyeupe yenye mkifuniko cheupe imekaa mbele na nyuma yake kuna chupa nyingine mbili zenye rangi ya machungwa na moja nyeupe. Zote zikiwa hazionekani wazi. Dawa hizi zinaonekana kwa matumizi ya kimnafsi.

Daktari wa meno wa kiume akimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala kwenye kiti cha meno, daktari amevaa nguo za buluu za matibabu, barakoa usoni na miwani yenye taa ndogo, anatumia vifaa vya meno kumhudumia mgonjwa, nyuma yao kuna chumba kikubwa chenye viti, meza na vifaa vingine, na inaonekana kama kliniki ama hosiptalini. Hali hii inaonyesha kuwa ni mchakato wa uchunguzi wa meno unaendelea.

Kundi la watu ikiwemo wanaume na wanawake wamekusanyika karibu na kibanda hospitalini, wakizungumza na mwanamke aliyelala kitandani, akiwa ameshika mtoto mchanga, mwanamke huyo amevalia vazi la kijani iliyo nyekundu, baadhi ya wanawake wengine wamevalia nguo za kitamaduni zenye shanga, mwanaume mmoja amevaa shati nyeusi na kofia yenye michoro, na mwingine shati la manjano, inaonekana ni ziara ya wagonjwa au hafla ya jamii hospitalini.

Kuna chupa nne za virutubisho vya vitamini D. Ziko zimepangwa kwa utaratibu kwenye mandhari ya rangi ya waridi. Ya kwanza kushoto ina lebo ya kijani na ya pili ina lebo ya rangi ya machungwa na kifuniko cha zambarau. Ya tatu ni chupa ya kioo ya kahawia na ya mwisho kulia kabisa ni chupa nyeupe yenye lebo ya blue . Kila chupa ina maelezo tofauti kuhusu kiasi na aina ya vidonge vilivyomo.

Wanaume wawili wanatembea kwenye mtaa wa makazi duni. Mmoja wao aliyevaa barakoa na kizibao cha kazi anatumia kipaza sauti kutoa matangazo kwa jamii. Mwanamke mwingine aliyevaa mavazi ya kitamaduni anatembea kando yake. Wamezungukwa na majengo ya mabati na udongo katika mtaa wenye barabara ya vumbi.

Mwanamke amevalia barakoa ya buluu, aproni nyeupe na suti yenye miraba ameshika sindano mwake. Anaonekana akijiandaa kutoa chanjo. Yuko chini ya hema na nyuma yake kuna mabango yenye picha ya watu wakiwa wamevaa barakoa. Mbali kidogo kuna watu wengine na vifaa vya matibabu pamoja na ardhi ya kijani kibichi.

Tunaona kisanduku cha dawa kinachoitwa Slowfe ambacho ni kirutubisho cha chuma. Kisanduku kina rangi ya waridi iliyokolea na nyeupe na kina maandishi yanayoeleza kuwa ni gentle to your system na doctor number one recommendation. Pia kinaonyesha kuwa kinatoa slow release iron supplement na kina tembe sitini. Chini yake kina maandishi easy to swallow na picha ndogo ya kidonge kimoja.

chupa ndogo ya plastiki yenye inafuniko mwekundu inasampuli ya mkojo kwa ajili ya uchunguzi ya maambukizi, lembo yake inaonyesha ni ya microbiology . Mbele ya chupa kuna matunda matatu ya blue berry na vidonge vitatu vyekundu vya dawa. Huu unasharia usiano kati maambukizi ya mfumo wa mkojo na matiba yanayo weza kutumiawa dawa au tiba asili.

Mwanasayansi aliyevaa koti jeupe la maabara na glovu za buluu ameketi akifanya kazi kwa makini kwenye maabara ya kisayansi. Anatumia kifaa kidogo cha utafiti na mbele yake kuna sahani na peti zenye sampuli za rangi na chupa za majaribio. Kwa kando yake kuna mashine za kimaabara na taa inamulika eneo lake la kazi.

Mwanaume mwenye kofia amesimama mbele ya jengo ndogo lenye kuta za saruji na lango la bati. Amevalia shati la rangi ya manjano, bluu na nyeusi yenye michoro ya kiafrika pamoja na suruali ya kijivu. Anashiki gongo la kusaidia kutembea na pembeni yake kuna ukuta wa saruji, juu yake kuna ndoo ya manjano. Nyuma ya jengo kuna miti mirefu mimea ya kijani kibichi inaashiria mazingira ya nje iliyofunikiwa na mimea.

Mzee mmoja aliyevaa vazi ya kitamaduni yenye kofia ya nyekundu iliyopambwa kwa manyoya na shanga za vibuyu shingoni ,amechuchumaa kwenye sakafu ya udongo akiwa ameketi juu ya mkeka .Anatumia panga kubwa kuchonga kipande kidogo cha kuni kwa makini. Nyuma yake kuna ukuta wa udongo wenye kalenda ya zamani ya mwaka wa elfu mbili na saba kiti cha mbao na pazia la waridi ,linaning'inia mlangoni.

Kikundi la watu wanne wakiwa nje karibu na kituo kidogo cha kuoshea mikono, wote wamevaa barakoa za uso. Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wamesimama karibu na kituo cha kuoshea mikono chenye kichumba cha blue na bomba, wakiwa wanaonekana kuosha mikono au kujiandaa kuosha. Wengine wawili, mwanamke aliyevaa fulana ya njano na mwingine aliyevaa kanzu nyeusi, wamesimama mbali kidogo. Nyuma kuna miti na mimea na kibanda kidogo cha mbao kinachoonekana.

Kisanduku cha chanjo ya homa ya manjano kikiwa na jina Stamaril liliandikwa wazi. Kando yake kuna sindano mbili moja ikiwa imejazwa na maji na nyingine ina ncha. Pia kuna chupa ndogo ya chanjo yenye rangi ya zambarau na chupa nyingine ya glasi zote zimeonyeshwa kuwa ni kwa ajili ya chanjo hiyo. Vitu hivyo vyote vimepangwa pamoja vikionyesha jinsi chanjo hiyo inatolewa.

Mwanamke moja amesimama mbele ya ubao mweusi uliojaa akionyesha tabasabu dhidi la hedhi inaoweza kutumika tena, anatoa elimu kuhusu afya ya hedhi. Mwanamke mwingi ameketi akimsikiliza kwa makini, ubao kuna mchoro wa mfumo wa uzazi wa wanawake katika mazingira wa darasa la elimu ya afya.

Tunaona mzee wakiwa wamevalia koti jeupe ama wamevalia koti jeupe limefunguliwa. Akichunguza vitu vilivyomo ndani, ndani ya begi ya mifuko midogo ya plastiki yenye vitu vyeupe labda dawa ama unga pamoja na vibande huwele . Juu ya meza iliyomo mbele yake kuna karatasi samani pambo yenye rangi ya chungwa.

Mwanaume amesimama katika shamba la mahindi akiwa amevalia mavazi ya kujikinga , amevaa suti ya bluu, barakoa nyeusi usoni na glavu nyekundu mikononi , mgongoni amevaa kifaa cha kunyunyizia dawa ambacho ni cha rangi ya majano na anatumia kunyunyizia dawa kwenye mimea ya mahindi, miti na mimea mengine zinaonekana kwa umbali nyuma yake na anga inaonekana kuwa na mawingu.

Kundi la wanawake wanne wamevaa nguo za kitamaduni na shanga zenye rangi mbalimbali shingoni. Wamebeba vitu vikubwa vya rangi ya manjano na nyeupe kichwani mwao. Mwanamke aliye mbele amevaa nguo ya buluu na ana shanga nyingi kichwani. Wamesimama kwenye ardhi ya udongo na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kavu yenye mimea michache.

Hii ni kisanduku cheupe cha dawa au chanjo chenye maandishi Stamaril na yellow fever vaccine life stabilizer nembo ya sanofim pasteur inaonekana upande wa kulia wa chini, juu kulia kuna alama ya buluu na njano, kisanduku hiki inaonyesha chanjo inayotumika kwa homa ya manjano.

Tunaona chupa nyeupe ya vidonge ya Vitamin D-3, chupa hiyo imelala mbavu na vidongo vingi vya njano za dhahabu vilvyo kama matone ya mafuta zimetoka nje na kutawanyika kwenye sehemu nyeupe safi, kwenye chupa inaonyesha maelezo ya bidhaa ujazo wa gramu elfu mbili IU.

Chumba cha hospitali kinaonyesha vitanda viwili vya wagonjwa. Mgonjwa mmoja amelala kitandani upande wa kushoto akiwa amefunikiwa kwa blanketi jeupe na, mwanaume mwingine ameketi kwa kitanda kingine akiwa amevalia suruari yenye mistari nyeupe na nyeusi ameshika kichwa chake kwa huzuni. Kando ya kitanda upande wa kulia kuna chupa ya oksijeni na vifaa vingine vya matibabu. Mlango kubwa wa chuma umefungwa kwa makifuli upande wa kulia.

Mtu aliyevaa kofia nyeupe anabeba mwanaume aliyevaa koti la mvua la manjano begani mwake wakivuka mto wenye maji inayotiririka. Wamezungukwa na ukingo za udongo mwekundu. Upande wa kushoto wa mto mwanaume mwingine amesimama akitazama. Kwa umbali kuna mimea mingi na kijani kibichi na miti. Watu wengine wamesimama upande wa kulia wakifuatilia tukio hilo.

Vijana watatu wanatabasamu kwa furaha wakitazama kamera. Wamesimama pamoja na wote wameweka mikono yao mbele. Nyuso na mikono yao vimepakawa vumbi au udongo. Inaonekana kama walikuwa wanacheza. Wamevalia nguo nyepesi na nyuma yao kuna miti na majani ikiashiria kuwa walikuwa nje. Tabasamu zao zinaonyesha wazi kwamba wao wako katika hali ya furaha.

Tunaona chupa nyeupe ya plastiki ya vidonge kwenye lebo yake nyeupe kuna maandishia meusi inayosomeka wazi "Peels for sex" yaani vidonge kwa ajili ya ngono, chini ya maandishi hayo kuna msimbo wa pau meusi, juu ya maandishi mkuu kuna nambari na pia tarehe. Nyuma chupa ya hizi kuna vingine kadhaa za vidonge zilizokrafiwa, kuashiria hizi ni sehemu za mkusanyiko.

Mwanamume aliyevaa koti nyeupe na barakoa na miwani yuko ndani ya chumba cha kuhifadhi. Ameinamia sanduku kubwa la kadibodi iliyofunguliwa na anashika chupa ya plastiki yenye rangi ya kijani kibichi. Sanduku hilo lina alama ya Covax na KPC packaging solutions . Sanduku zingine zimepangwa kwa utaratibu nyuma yake zikiwa na maandishi yanayoashiria umuhimu wa kudhibiti muda wa joto. Hali hii inaonyesha mazingira ya ghala na kuhifadhi bidhaa ya dawa.

Mwanamke anafanyiwa uchunguzi wa uwezo wake wa kusikiliza na mhudumu wa afya. Daktari aliyevaa koti pale anatumia kifaa cha uchunguzi wa pua kugusia kichwa cha mwanamke huyo karibu na sikio. Mwanamke ameketi kwa utulivu akiwa na uso wa umakini wakati wa upimaji. Tukio hii inaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya afya ya umma.

Kwenye sakafu kuna mkusanyiko wa vifaa vya uganga wa jadi vilivyotawanyika. Hii inajumuisha vitambaa vikono na viozi, sinia lenye vibuyu na chupa ya dawa, nazi, mayai na sahani iliyo na mabaki ya vitu vilivyochomwa kama mishumaa. Mguu wa mtu aliyevaa ndala unaonekana karibu katika mandhari inayoonyesha shughuli za uganga wa kienyeji.

Daktari amevalia koti jeupe na miwani akitumia kifaa maalumu kuchunguza sikio la mwanamke. Mwanamke huyo amevalia koti la ngozi na skafu ya kijivu, anaonekana mtulivu wakati wa uchunguzi. Daktari anaonekana makini kabisa. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi na mandhari inaonyesha sehemu ya nje, labda chini ya hema la matibabu.

Tunaona daktari wa kiume akiwa amevalia koti jeupe la daktari na tochi maalum kichwani. Ameketi kwenye meza akitumia vifaa vidogo vya matibabu, labda akifanya uchunguzi au kuandaa vifaa. Nyuma yake kuna watu wengine wakiwemo watoa huduma za afya na wagonjwa. Baadhi yao wakiwa wamevaa makoti meupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki ya nje au kambi ya matibabu.

Majengo mawili marefu yaliyobomoka kiasi yanaonekana mbele ya anga ya bluu iliyo na mawingu. Magredi wa ujenzi wa rangi ya manjano yaliyotumika kubomoa majengo yapo katikati ya kifusi cha mawe na vifaa vya ujenzi vilivyobomolewa. Watu wenye sare za kijeshi na za kiraia wanalitazama eneo la tukio huku baadhi ya wafanyikazi wakisimamisha shughuli ya uharibifu. Nyuma majengo mengine yamesimama huku yakiwa yamejengwa kwa matofali.

Kisanduku cha dawa ya antibiotic aina ya Azomax 500 ambayo ni Azithromycin kisanduku kinaelezea kuwa kina vidonge sita vilivyopakwa filamu. Mbele yake, kasha la vidonge linaonyesha vidonge vitatu vyeupe vilivyotengenezwa na kampuni ya OBS Maandishi pia yapo ya kwa lugha ya Kiarabu.

Muuguzi amevalia sare ya rangi ya kijani kibichi, kofia ya buluu, barakoa ya buluu iliyoshushwa na miwani akimwangalia mtoto mchanga aliyefunikiwa blanketi ya buluu, mtoto amevaa kofia ya rangi ya waridi na anaonekana amelala. Muuguzi anatabasamu usoni mwake, kwenye mkono yake kuna bangili iliyofuumwa yenye rangi za bendera ya kenya, nyuma kuna vifaa vya hosiptali.

Eneo la makazi limefunikwa na maji mengi ya mafuriko yenye matope, na inafika hadi kwenye nyumba. Nyumba kadhaa zimeonekana zikiwa zimejengwa kwa mabati na kuta za udongo, na paa zao ziko na rangi ya kutu au bati la kawaida. Mti mmoja umesimama ndani ya maji na sehemu ya boti inaonekana ikielea. Anga inaonekana safi na kuna miti kwa mbali. Ikionyesha mazingira ya vijijini yaliyoathiriwa na mafuriko.

Wataalamu wawili walio valia mavazi maalum ya kinga, suti za manjano na barakoa, wanafanya uchunguzi kwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia. Moja wao anatumia usufi kuchukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe huyo, ambaye kichwa chake kimepumzika kwenye uzio wa chuma chenye kutu. Mkono mwingine ulio valia glovu ya blue unashikilia kamba, ukiweka ng'ombe utulivu. Nyuma ya uzingo, ng'ombe wengine wanaonekana.

Mama aliyevalia nguo za kulala na kitambaa kichwani amesimama karibu na kitanda cha mtoto hospitaliakiambika nguo kwennye mtoto mchanga aliyelala kwenye goroda la plastiki. Mikononi mwake ako na kitambaa na bangili za utumbuzi. Mtoto amelazwa katika kitanda cha mwangaza asili na mashini za matibabu pembeni.

Tunaona chupa ndogo ya chanjo iliyoandikwa polio injection vaccine only , na ujazo wa milita kumi, chupa hii imewekwa mbele ya sindano ya kipimo cha shinikizo ya damu ni ya rangi nyekundu na kijivu.

Ndani ya chumba cha matibabu chenye giza. Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti na daktari aliyevaa glovu nyeupe anatumia kifaa kinachotoa mwanga mkali wa buluu ndani ya kinywa chake kilichofunguliwa. Mwangaza huo unamulika meno na sehemu ya ndani ya kinywa kuonyesha mchakato wa matibabu ya kisasa ya meno.

Muuguzi amevalia sare ya zambarau na barakoa ya buluu akimpa sindano mwanamke aliyeketi. Mwanamke huyu amevalia kofia ya rangi nyepesi, fulana ya buluu iliyokolea na barakoa ya buluu usoni. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya buluu na michoro ya jijini ya rangi ya manjano. Meza yenye vifaa vya matibabu na chombo cha takataka ya matibabu pia inaonekana karibu.

Watoto wawili wananawa mikono yao kwa pamoja kwenye kituo cha kunawia mkono msichana mkubwa anamsaidia mtoto mdogo kufungua bomba la ndoo nyekundu iliyowekwa juu ya stendi ya chuma, wanasimama kwenye eneo la nyasi mbele ya jengo la shule wakionyesha umuhimu wa usafi.

Moto mkubwa na mkali unateketeza msitu katika eneo la mteremko. Miale hii mikubwa ya moto yenye rangi ya machungwa inasambaa kwa kasi na kuteketeza vichaka na mimea yote. Moshi mzito na nyeusi unafunika anga huku miti mirefu iliyo karibu inaonekana kumezewa na moshi huo katika tukio la kusikitisha na uharibifu wa mazingira.

Barabara ya mji imefurika na maji ya matope kupatia mvua kubwa. Gari la kifahari ya rangi ya samawati, bajaji namba tatu inapita kwa shida kwenye maji hayo huku yakirusha maji pande zote. Watu wachache wanatumia miavuli kujikinga na mvua kando ya barabara karibu na ukuta mrefu wa zenge.

Mkono mmoja unaonekana ukimimina vidonge vya manjano kutoka kwenye chupa ya plastiki na vinatua kwenye kiganja cha mkono wa pili. Vidonge hivi vina umbo la duara refu na vinaonekana kuwa na mafuta ndani. Chupa iliyo na vidonge inaonekana wazi na vidonge vichache tayari viko mkononi. Mikono ya mtu unaonekana kuwa na rangi nyeusi.

Mganga wa kienyeji ameketi mbele ya mkusanyiko wa vifaa vyake vya kazi, vilivyotandazwa juu ya vitambaa vyekundu na vyeusi. Vifaa hivyo ni pamoja na pembe za wanyama, kitabu kikubwa kilichofunguliwa, vioo, na chupa nyingine zenye dawa za aina mbalimbali. Pia kuna shanga, mizizi na kifaa cha kutu kisa, katika mandhari inayoashiria shughuli za uganga wa jadi.

Eneo kubwa la makazi au kambi lenye udongo mwekundu na mimea michache. Katikati kuna tanki kubwa la maji la rangi ya maziwa lililowekwa juu ya meza kidogo ya mbao nyeupe. Tanki linaonekana ndio chanzo kikuu cha maji kwa makaazi haya . Kote eneo hilo kuna hema nyingi na vibanda vidogo vilivyo tengenezwa kwa vifaa mbalimbali kama vile mabati, plastiki na vitamba vilivyoesha makazi ya muda, baadhi ya hema hizi kuna rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na bluu.

mtu aliyevaa fulana nyekuna nyekundu anainama kuchukua vifaa vya usafi kutoka kwenye ndoo nyekundu, vikiwemo fagio na mopa. Ukuta wa jengo imepambwa kwa mchoro wa kielimu, inahamazisha, unawaji wa mkono, na ukunjwaji wa mji safi na salama.

Mwanamke amesimama pekee yake akiwa amevalia mavazi meusi katikati ya eneo kame la jangwa lenye udongo wa rangi ya kahawia ,nyuma yake kuna mifupa mingi ya wanyama, inaonekana kama mbuzi au kondoo ikiwa imetawanyika ardhini ,miti iliyokauka inazunguoa eneo hilo ikionyesha ukame mkali uliokumba eneo hilo, hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo mandhari yote inaashiria hali ya uharibifu kutokana na ukame.

Kioski au duka ndogo la wazi limeonyesha bidhaa nyingi tofauti vifaa mbalimbali vya kiamu vya kapu vidogo limekaa usawa limetundikiwa juu. Meza iliyo mbele ya duka imejaa chupa za glasi na plastiki zenye ukubwa tofauti. Baadhi ya chupa hizo zina maji na vinywaji visivyo na rangi huku zingine zikiwa tupu.

Mwanamke anayevaa kofia ya rangi ya zambarau, miwani na barakoa ya buluu; akipokea sindano ya begani kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa shati la buluu. Mwanamke huyo amevalia vazi la rangi ya kijani kibichi na sweta ya kijivu. Nyuma yao kuna mabango meupe yenye maandishi Kemsa . Na watu wengi waliovalia barakoa wakionyesha mazingira ya kituo cha chanjo cha nje chini ya hema.

Kundi kubwa la machupa ndogo za kioo zenye mfuniko wa fedha zimetawanyika juu ya uso mwenye muundo . Kila chupa imejaa unga wa rangi ya kahawia hafifu . Baadhi ya chupa zimesimama wima huku zingine zikiwa zimelala upande zikiwa zimepangwa kwa namna isiyo rasmi . Zote zinaonekana kufanana na chupa za dawa au sampuli za maabara .

Tunaona watu watatu wakiwemo wataalamu wa afya wakishika vifurishi kubwa ya rangi ya chungwa zilizo andikwa ( zip line). Watu hawa wako nje kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti kwa umbali. wamevalia nguo nyeupe na mmoja wao amevalia suruali ya orange . Vifurushi hivi vinaonekana kuwa kubwa na vimetulia na vikiashiria usafirishaji wa bidhaa au vifaa muhimu

Mtaluma wa afya akiwaamevalia sare za kijani kibichi, akimsaidia mgonjwa kuingia kwenye mashini ya MRI.Mgonjwa amelala Chali kwenye kitanda Cha mashini akiwa amefunikwa na leso ya rangi ya zambarau na fulana ya miraba.

Mtu mzima mwenye upara sindano ya chanjo kwenye bega lake, mkono wa mhudumu wa afya unaonekana uki mtoa kwa upamba baada ya kumdunga sindano, kwa nyuma watu wengi wamesimama kwenye foleni wakisubiri zamu yao, wakiwemo mwanamke aliyevaa shati jekundu la miraba.

Tunaona rundo la mizizi na vigogo vya miti iliyokaushwa ambavyo hutumika kama dawa za kienyeji au mimea ya siri, inayopangwa juu ya meza iliyofunikiwa na kitambaa jeupe karibu na mizizi hiyo kuna chupa mbalimbali za plastiki zenye vifuniko vya rangi tofauti. Baadhi zikiwa zimejaa unga au mimea zingine iliyosiagwa, nyuma ya meza kuna rundo la vifungisho vingine na mifuko.

Mwanamke amevaa vazi refu jeupe na hijabu. Amesimama katikati ya eneo kama lenye udongo mwekundu. Nyuma yake na pembeni kuna miti mikavu isiyo na majani na vichaka vilivyokauka. Mifupa na ngozi ya wanyama waliokauka zimetawanyika ardhini. Zikionyesha ardhi ya ukame mkali. Anga lina mawingu meupe meupe ikionyesha hali ya hewa kavu.

Mwanamke anapimwa uwezo wake wa kuskia na mhudumu wa afya, daktari anatumia kifaa cha chuma kugusia kichwa cha mwanamke huyu nyuma ya sikio, huku akiwa ameshikilia kichwa chake kwa mkono mwingine, mwanamke ameketi kwa utulivu akizingatia amani kwanza wakati wa uchunguzi huu wa kiafya.

Tunaona watoto wawili katika mazingira magumu labda kwenye makazi duni au sehemu isoyopendeleza. Mtoto mmoja kijana wa kiume amepiga magoti karibu na mtaro mdogo wenye maji machafu, akijaribu kujaza maji kwenye chombo cheupe. Karibu nae, mtoto mwingine msichana amekaa chini akitazama mbele kwa makini. Mandhari inaonekana kuwa machafu na isiyopendeleza, ikikisia uhaba wa huduma muhimu kama maji safi.

Chupa nyeupe ya virutobisho vya Vitamin D imelea ubaoni huku vidonge kadhaa vyeupe na vya duara vimemwagika mbele yake, nembo ya blu kwenye chupa inaeleza kuwa ni Vitamin D ya nguvu ya juu inayosaidia afya ya mfupa na mfumo wa kinga. Chupa ina vidonge mia moja kwa jumla.

Katika wodi ya hosipitali yenye kuta za rangi ya pinki, wauguzi wawili wanawahudumia watoto wachanga. Wauguzi waliovalia sare nyeupe wanaonyesha watoto hao kwa mama yao aliyeketi pembeni. Watoto hao wamelala kwa amani wakiwa wamefungwa kwenye mablanketi ya rangi ya chungwa juu ya kitanda cha hosipitali.

Saduku jeupe la chanjo ya homa ya manjano ikiwa na maandishi ya kiingereza ndani ya sanduku kuna vipuli vitatu vya chanjo kando yake kuna chuma ndogo yenye kiwevu cha chanjo na maelekezo yamatumizi yaliyo kunjwa vifaa hivi vimewekwa juu ya meza ya mbao yenye maandhari ya blue nyuma

Tunaona chupa kubwa ya plastiki yenye rangi ya kijivu isiokolea ikiwa na mpini wa kifuniko chekundu. Kwenye chupa hio kuna lebo nyeupe yenye maandishi makuu epilepsy medicine . Chini ya kichwa hicho kuna maelezo mafupi kuhusu dawa hio na pia maelezo ya matumizi.

Kundi cha watu wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama mbele ya meza iliyojaa pakiti za taulo za kike. Wameshika mabango yenye ujumbe mbalimbali inayohusu elimu ya hedhi na kuondoa unyanyapaa. Baadhi ya mabango yanayosomeka stop period stigma na menstrual isn't dirty. Eneo hilo linaonekana kuwa chini ya kibanda au hema, na miti ya kijani inaonekana kwa mbali.

Eneo lililo haribika sana linaonyesha maji iliyobomoka na vifuzi vya ujenzi vilivyo vilivyochomwa, huku watu wengi ikiwemo watoto wakiwa wamekusanyika, watu wanatembea katikati ya mabaki ya nyumba iliyo teketezwa, baadhi ya majengo iliyosimama inaonekana imeharibika, anga lina mawingu mazito ikionyesha hali ya hewa isiyo safi.

Kikundi cha wanafunzi waliovalia sare za shule wamejikonga kwenye foleni ili kuchota maji safi. Wanachota maji kutoka kwenye tenki kubwa la blue iliyotolewa kama msaada na shirika la Hope Care. Msichana mmoja anajaza chupa yake ya maji huku wenzake wakisubiri zamu yao. Na mwalimu anasimama karibu akisimamia. Eneo limejaa matope kuonyesha ni baada ya mvua.

Chupa nyeupe ya virekebisho vya madini ya chuma, aina ya iron chalet , kutoka kampuni ya welvita , ina ufuniko mwekundu na jumla ya vidonge sitini, labda inaelezea kuwa virutubisho hivi vinasaidia kupunguza uchovu na kulegea, na pia vinachangia kusaidia katika uundaji wa seli nyekundu za damu, na ina alama ya uhakikisho wa ubora.

Kundi kubwa la watu wakiwemo watoto na watu wazima, wamekusanyika nje .Wengi wao wamevalia barakoa usoni, watu wengi wameinua mikono yao juu, ikionyesha furaha au ushiriki .Baadhi wameketi kwenye viti vya plastiki huku wengine wakiwa wameinama. Kwa nyuma kuna nyumba ndogo yenye paa jekundu, kila mtu amevaa nguo za rangi tofauti na mazingira yanaonekana kuwa ya kijiji.

Katika eneo kavu la mchanga wa rangi ya kahawia watu wengi wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika . Vitroli kadhaa vimepangwa na vingine vikiwa vimebeba madumba ya manjano inaonekana kujaa maji. Watu wanaonekana katika shughuli za kupanga na kusafirisha madumba hayo. Kwenye nyuma kuna vibanda na makaazi ya muda ikionyesha mandhari ya kambi au eneo yenye uhaba wa maji.

Eneo inayoathirika vibaya na mafuriko kuna mporomoko wa ardhi kwenye upande wa kushoto kuna

Daktari wa macho mwenye miwani na koti jeupe akiwa amevalia glovu nyeupe anatumia mashine maalum kukagua macho ya mgonjwa mwanaume aliyekaa mbele yake. Mgonjwa ameeka kidevu na paji la uso wake kwenye sehemu ya mashine ili kutazama ndani. Nyuma yao kuna mabango ya mafunzo yanaonyesha sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu na macho.

Katika eneo la mapokezi la kliniki ya meno ya 'Fine Touch', mwanamke kijana anasimama nyuma ya kaunta akitabasamu kwa uchangamfu .Kaunta hii ina bango la 'Reception' na alama la malipo kama 'Easy Pay' na 'Visa' .Bango kubwa kutani linaonyesha nembo na jina ya kliniki ,huku saa ya ukuta ikionyesha muda katika mazingira ya kiafrika.

Kwenye sakafu kuna mkusanyiko wa vifaa vya uganga wa jali uliyotawanyika, hii unajumuisha miti shamba mbali mbali ,vikapu vilivyojazwa na vitu vya ajabu na viombo kadhaa kwenye konda na maji ya dawa, mganga aliyevaa mavazi ya kitamaduni ameketi kando ya vifaa hivi katika mazingira yanayoonyesha shughuli za uganga wa kienyeji.

Watu wawili wanapambana na mafuriko makubwa wakijaribu kusukuma pikipiki kwenye barabara iliyofunikwa kabisa na maji ya matope. Eneo tirika kwa kasi. Mmoja anasukuma kwa nyuma huku mwingine akiendesha. Pikipiki iliyo imebeba madumu ya njano. Kando ya barabara eneo lote imefurika na miti ya kijani inaonekana kwa mbali.

Choo cha kisasa cha umma kimejengwa katika eneo la wazi la mashambani. Jengo hilo dogo lenye kuta za mbao na paa la mabati lina milango miwili ya kijani kibichi. Karibu yake kuna tenki jeusi la maji lililowekwa juu ya msingi wa zenge. Mazingira yamezungukwa na mashamba ya kijani kibichi na miti, chini ya anga lenye mawingu.

Mwanaume ameketi karibu na kiagamizi akiwa amevaa shati la rangi nyeusi, ananyoosha mkono yake ndani ya kiangamizi hicho, akimtunza mtoto mchanga aliyelala ndani, kifaa hicho ni cha plastiki, chenye rangi ya buluu na nyeupe, na kina mirija mbalimbali, kifaa kingine kama hicho kipo kingoni.

Mwanamke amesimama mbele ya duka. Akiwa amevaa bakora ya blue na glove nyeupe. Amevaa pia fulana nyekundu, jeans za blue na mkoba mdogo wa kiuno wenye rangi ya kijani. Ameshika sanduku ndogo jeupe mkononi mwake labda lenye vifaa vya kujikinga. Watu wengine wanaonekana nyuma yake wakitembea kwenye barabara lenye shughuli nyingi.

Kwenye maabara mwanasayansi wa kiume ameinamia mbele ya biosafety cabinet akivalia kanzu nyeupe ya maabara na barakoa. Anashika chupa ya glasi ndogo na vifaa vya majaribio akifanya kazi kwa umakini. Nyuma yake kuna mirija ya kupima iliyojaa sampuli na mandhari yote inaonyesha mazingira ya utafiti wa kisayansi.

Umati mkubwa wa watu wamesimama kando ya barabara iliyobomoka, wakitazama kwa mshangao daraja ndogo iliyoharibiwa vibaya. Mafuriko yamesomba udongo na kuacha shimo kubwa, ikifufunua kalavati la zeze. Maji ya matope, bado yanatiririka chini, na eneo lote limejaa matope, matawi na visuzi vilivyosombwa na maji.

Kwenye sehemu nyeupe ya chupa ya kioo yenye ufuniko wa kijani na rangi ya kahawia ikiwa na maandishi measeles, rubella na mumps . Karibu nayo kuna sindano yenye ncha ya buluu na pakiti zanye vidonge vya manjano. Kwa nyuma kuna chupa zingine za rangi ya kahawia. Vifaa vyote vinaonekana vikiwa safi na vimepangwa vizuri.

Kwenye meza kuna mkusanyiko wa vifaa vya uganga wa kienyeji, vibuyu vya unga vya udongo vimepambwa kwa ustadi na shanga za rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Mbele kabisaa kuna kibuyu kilicho pambwa kwa manyoya na shanga zingine za rangi kikiwa ndani ya sinia, pia kuna chupa mbalimbali za dawa za unga na beseni jekundu.

Mama ameketi kwenye kitanda cha hospitali. Anaonekana ana furaha na upendo. Ametazama mtoto wake mchanga. Amebeba mtoto huyo kwa wororo ambaye amelala kwa amani akiwa amefungwa kwenye balnketi jeupe lenye mapambo. Wako katika chumba chenye ukuta za buluu na chandarua nyeupe imening'inia juu katika mandhari tulivu ya wodi ya wazazi.

Eneo kubwa imefurika na maji machafu ya rangi ya udongo na kusababisha usumbufu mkubwa, magari mengi ikiwemo gari ndogo ya kijani kibichi na gari ya kubebea mizigo yamekwama na kuzama kwa kiasi kikubwa kwenye maji hayo, kwa nyuma kuna mabasi na majengo yaliyoonyeshwa ni eneo la mjini lililoathiriwa na mafuriko.

Kwenye meza safi kuna vifaa vya matibabu vimepangwa kwa utaratibu. Chupa ndogo ya kiio inalebo inaonyesha chanjo haya ya homa ya manjano. Karibu naye kuna sindano tupu. Chupa ya vidonge na chupa vingine vyeupe pamoja na glovu za bluu zikiashiria maandalizi ya utoaji wa chanjo.

Madaktari wawili wa meno mwanamume na mwanamke wakiwa wamevalia sare za blue na nyeupe na barakoa wakifanya kazi kwenye kimya cha mgonjwa. Mwanamume anaonekana akitumia vifaa vya meno huku mwanamke akishikilia kifaa kingine cha kusaidia. Kuna mwanga mkale ukitoka juu unaangazia kinywa cha mgonjwa. Mazingira ni ya kliniki ya meno yenye vifaa za kisasa na safi.

Chupa kubwa ya plastiki iliyoja kileo cha rangi nyekundu ikiwa na povu juu. Chupa hiyo imeekwa karibu na vitu zingine kama matumizi ya kimila. Vitu hivyo vimetengenezwa kwa matango makavu au mboga. Inaonekana kwa shanga nyekundu na nyeupe. Pia kuna bakuli kubwa jekundu iliyojaa vitu kama mizizi, mamboga madogo na kitu chenye manyoya ya kijivu inayoonekana kama fuko ama panya. Mazingiza yanaashiria ni pahali pa kufanya sherehe za kimila au mauganga.

Sanduku chenye rangi ya chungwa na nyeupe cha krimu ya maumivu ya CBD kutoka kampuni ya Myaderm, inaonyesha kuwa krimu hii ina nguvu ya mara mbili, haina THC inayotoa nafuu ndani ya dakika chache. Pia inasemekana inapendekezwa na madaktari na inatengenezwa na wafamasia.

Mtaa wa mji ,umefurika maji ya matope na kufanya usafiri kuwa ngumu sana .Muendesha pikipiki aliye vaa kofia najaribu kupita, huku gari jeupe na Bajaji , zikuwe zimekwama na kuzama Kiasi kwenye maji hayo.

Mkulima aliyevalia suti kamili ya kujikinga dhidi ya kemikali ananyunyizia mimea shambani. Anabeba tenki la kijani mgongoni na anatumia bomba kunyunyizia dawa kwa mkungu juu ya mimea ya kijani. Shamba linaonekana luwa kubwa na limepandwa kwa mstari katika mazingira ya kilimo cha kisasa.

Bidhaa za matibabu, hasa vifaa vya kupimia magonjwa vikiwa vimefungwa kwenye vifunganishio vyeupe na vya njano. Katikati kuna chupa ndogo ya rangi ya kahawia, karibu na chupa kuna vifunganishio vya plastiki vyenye ampuli tano za kioo, zikiwa zimeoangwa kwa utaratibu. Vifunganishio vingine vimepangwa na kuwekwa pembeni.

Katika kliniki ya meno, madaktari wawili wamezunguka mgonjwa wakimpatia matibabu kwa makini. Wote wamevalia mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo gauni, barakoa, kinga za uso na kofia za nywele. Mmoja anatumia kifaa cha meno kinywani mwa mgonjwa huku mwingine akisaidia katika mazingira ya kitaalamu na salama.